Hiki ni kilimo cha ufugaji wa kuku wengi weupe wa nyama, ndani ya chumba maalum. Kina mwangaza wa kutosha. Teknologia ya kisasa imetumiwa pakubwa katika vifaa vinavyotumiwa. Kama vile bakuli za kuekea lishe na maji. Mkulima ataweza kufuga wanyama wengi ili kuimalisha mapato yake.

Hili ni shamba la mkulima mdogo la kabichi mashinani. Zao hili hukua haraka katika sehemu za baridi. Huongeza vitamini, madini na nyuzi mwilini. Wakulima huyauza mjini na kujipatia mapato.

Hili ni shamba kubwa la ngano. Huchukuwa miezi sita pekee kabla ya kuvunwa. Kuna mashine maalum amabayo inakokotwa kwa tinga tinga au trekta wakati wa kupanda. Inahitaji kuvunwa wakati wa jua jingi. Kilimo hiki hudumisha usalama wa chakula.

Hiki ni kilimo cha nyanya za kuuza. Zimepandwa ndani ya karatasi maalumu ya plastiki ili kudhibiti kiwango cha joto. Mkulima anafunga mmea unapokua kwenye miti kuelekea juu. Teknolojia hii husaidia kuikinga na magonjwa na kuongeza mazao maradufu.

Hili ni shamba kubwa la majani chai kijijini, Zao hili linaingiza pesa za kigeni na kuajiri wenyeji wengi. Kikombe cha chai huburudisha, husaidia kwa kupunguza mafuta na kukinga mwili dhidi ya magonjwa kama vile cancer na ugonjwa wa moyo.

Hiki ni chumba kikubwa ndani ya shamba la maua. Kuna meza nyingi zenye maua yanayopakiwa ili kuuzwa nje ya nchi. Wanawake waliovalia glavu na sare za kijani na nyeupe za kujikinga, wanayapanga maua kwenye vijikaratasi. Kilimo cha maua huingiza fedha nyingi za kigeni kutoka ng'ambo.

Kuna shamba kubwa la makabeji. Mazao hayo yamepandwa karibu karibu. Yako karibu kukomaa. Kilimo hiki ni cha kiwango kikubwa ambacho huhitaji mtaji ya kununua pembejeo zinazohitajika

Kuna wafanyakazi wengi katika shamba linalokuza maua ya kuuzwa ng'ambo. Wamo ndani ya chumba cha kupakia bidhaa. Wamesimama kando ya meza. Wamevaa ovaroli na glavu ili kujikinga. Wanapanga maua baada ya mavuno.

Shamba lililopandwa miche. Mkulima anatumia mifereji ya plastiki, ili kunyunyizia maji kwenye mimea yake. Njia hii itamwezesha kuendeleza kilimo kwa kutumia maji ya mito, badala ya kutegemea mvua peke yake.

Hili ni shamba la hoho inayokuzwa ndani ya karatasi spesheli ya plastiki. Mimea inafungwa ili kukua ikielekea juu. Mifereji ya plastiki inatumiwa kunyunyiza maji. Kilimo hiki humwezesha mkulima kupata mazao mengi katika nafasi ndogo, kupunguza maambukizi na kudhibiti kiwango cha joto inayohitajika.

Hili ni shamba kubwa lenye mazao yaliyopandwa kwenye mistari. Vinatumia mfumo wa kunyunyiza maji kwa kutumia mifereji maalum. Mfumo huu unasaidia kilimo kwa kusambaza maji kwa urahisi kufikia mimea yote. Pia mkulima anaweza kutumia maji ya mto badala ya kutegemea mvua.

Shamba lililopandwa miche. Mkulima anatumia mifereji ya plastiki, ili kunyunyizia maji kwenye mimea yake. Ataweza kuendeleza kilimo kwa kutumia maji ya mito badala ya kutegemea mvua peke yake.

Hili ni shamba kubwa lenye miche, iliyopandwa kwenye mistari. Katikati mwa mimea, kuna mifereji maalum ya plastiki, inayotumiwa kunyunyiza maji. Mfumo huu, unamwezesha mkulima kutumia maji ya mto, badala ya kutegemea mvua.